Watu wazima wa rika mbalimbali, wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa safi na lakupendeza la kisasa, wanamsikiliza mwalimu kwa makini, huku wakidhibitisha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri wao .

Watu wazima wa rika tofautitofauti wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi umeme unavyofanya kazi kwenye taa zenye rangi ya kijani na nyeupe. Wamekaa kwa kutulia wakiwa wanamwangalia mwalimu anayewafundisha mambo yanavyofanya kazi.

Watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha, huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele akiendelea kukagua kazi za wanafunzi hao ambao wanajifunza bila kujali umri.

Ndani ya darasa la wanafunzi la watu wazima, wenye rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu katika madawati yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima, mwalimu wa jinsi ya kike akiwa anamsimamia mwanafunzi mmojawapo kuandika juu ya ubao wenye rangi nyeusi, huku wengine wakiwa wanafatilia zoezi hili kwa umakini mkubwa, wakiwa wameketi juu ya dawati.

Watu wazima waarika mbalimbali wakiwa wamekaa, kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wapo jinsia ya kike na kiume wakimsikiliza, kwa makini mwalimu aliyekaa mbele yao aliyekuwa anatumia, kompyuta kuwaelekeza wanafunzi hao.

Watu wazima wakipata elimu kutoka kwa walimu waliosimama mbele yao wanaowafundisha vitu mbalimbali, wameketi juu ya vyeti vya plastiki venye rangi ya buluu wakiwa wanatazama kwa mbele katikati ya mandhari ya kuvutia yenye mimea ya kijani kibichi.

Katika mwendelezo wa kutoa elimu kwa watu wazima darasa moja limejaa wanafunzi walioketi juu madawati ya mbao, kukiwa na mwanga wa kutosha unaowasaidia katika kusoma. Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wanasoma kupitia vitabu vilivyopo juu ya madawati yao.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewapa elimu, aliyesimama katikati yao.

Watuwazima walika mbalimbali wakiwa ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, huku wanafunzi wawili wamekaa mbele kabisa wakiwa wanaelekeza na kutoa wenye vitabu zilizopo juu ya madawati yao. Elimu ya watu wazima ni muhimu kwani kumwelimisha mtu mzima ni kuelimisha jamii nzima.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanamsubiri mwalimu wa jinsia ya kiume anayekagua kazi za mmojammoja kuhakikisha wanafanya kazi kwa umakini.

Watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa wanafuraha kubwa baada ya kupokea elimu ya kutumia cherehani kushona vitambaa na nguo mbali mbali. Huku mmoja wao amekaa chini, akionesha kwa vitendo alichojifunza kwa kutumia cherehani yenye rangi nyeupe.

Watu wazima wa rika tofauti wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa katika meza ilyokaa katika muundo unaopendeza wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anayetoa funzo aliyesimama katikati yao anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwemo wanaume na wanawake, wamekaa kwa utulivu darasani wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao, akitoa somo kwa makini kwa kutumia sauti.

Watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha juu ya viti vyenye rangi nyekundu; wamevalia barakoa kwaajili ya kujikinga na maambukizi mbalimbali, wanaakisi kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri wao.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wamejikusanya darasani, wakimskiliza kwa makini mwalimu aliekaa katikati yao anaefundisha kwa kutumia madaftari. Wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa, hali inayothibitisha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuendeleza jamii.

Watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume waliokaa chini na wengine wamesimama ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha. Wakiwa wanafundishwa kwa umakini wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya hema lililofunikwa vizuri, wakiwa wa rika tofauti na jinsia ya kike na ya kiume, wamesimama kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mmoja wao akiwa anawafundisha vitu mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsi ya kike na kiume wamesimama kupata picha pamoja wakiwa wanatabasamu, baada ya kupewa elimu ya msingi kwa watu wazima kwa watu hawa kwa ajili ya kuendeleza kujenga jamii.

Ndani ya duka la vitabu safi, lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu, huku mteja wa jinsia ya kike amesimama katika rafu moja akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka ni tulivu na yanayovutia wapenzi wengi wa kusoma na kujifunza.

Bembea moja yenye viti vya rangi ya njano, bluu na kijani, ikiwa katika sehemu ya michezo yenye mchanga mwingi. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Watoto wa awali na chekechea wakiwa katika shule, iliyojengwa vizuri ikiwa na majengo safi, yaliyopambwa kwa sehemu ya michezo yenye bembea ya rangi tofauti, njia za kuteleza na eneo la kukimbia vyote vipo katika mpangilio unaovutia kwa usimamizi wa mwalimu.

Bembea ya chuma yeny rangi ya kijani, ikiwa na viti vya njano, bluu na kijani, imesimama katika sehemu ya uwazi ukiwa ni uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao, na kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea za chuma zenye rangi nyekundu, ikiwa na viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, kijani na njano, imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hiyo huwasaidia watoto kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifuza kushirikiana vizuri na wenzao.

Nje ya shule ya awali na chekechea iliyopambwa kwa michoro mbalimbali wa midori inayo wafurahisha watoto wadogo na kuwasaidia kujifunza, mwalimu anachungulia kukagua madarasa kama watoto wamekaa kwa kutulia.

Wanafunzi wa chekechea, wanabembea kwenye vyuma vyenye rangi nyekundu. Ikiwa na viti vya plastiki vyenye rangi ya mbalimbali, kama vile njano na bluu. Wamesimama kwenye uwanja wa michezo, na michezo ya aina hii huwasaidia watoto hao kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa mwili.

Jengo la shule ya awali lililosanifiwa vizuri na picha mbalimbali zilizochorwa za rangi angavu za midoli na magari, ikiwa kwa ajili ya kuwafurahisha wanafunzi wa shule ya awali na chekechea kufika mahali hapa ili kujisomea.

Bembea ya kuteleza yenye rangi ya njano kijani na buluu, ikiwa katika uwanja wa michezo wenye mchanga mwingi, michezo ya aina hii husaidia watoto kukuta misuli yao na kuboresha usawa wa mwili, ili kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Shule ya awali na chekechea ya watoto wadogo, yenye majengo mazuri na safi ikiwa imepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofauti tofauti kama vile njano na bluu, huku zikiwa na njia za kuteleza na eneo la kukimbia na lenye nyasi, zote zikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Katika sehemu ya shule ya msingi kuna majengo yaliyo sanifiwa vizuri yakizungukwa na mazingira safi yenye maua yaliyopandwa kwa mpangilio unao pendeza, uwazi upo kwajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto ambapo wanafunzi wanatembea wakiwa wamevalia sare zinazopendeza.

Mikoba ya kuwekea madaftari na kalamu ya wanafunzi wa shule ya msingi ya rangi nyeupe buluu na njano nimepanwa viziri kwenye rafu ya mbao yenye rangi nyeupe katika darasa la shule hii ya msingi

Kitabu kidogo cha wanafunzi wa shule ya msingi kilichochorwa picha za wanyama mbalimbali kama vile mamba. Kikiwa na hesabu ambacho mwanafunzi amekijaza na mwalimu amesahisha kwa karamu nyekundu. Ikiwa inaashiria maendeleo ya wanafunzi wa shule hii.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike alievalia mavazi ya kupendeza, ana wafundisha wanafunzi kwa kutumia ubao mdogo wenye rangi ya weupe, kwa kutumia kalamu ya rangi ya bluu, somo la kiingereza na namba za hisabati.

Korido ya shule ya msingi ikiwa na majengo yaliyokuwa sanifu na yamepakwa rangi inayopendeza. Huku yana madirisha madogo na mlango kwa ajili ya kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliejitandaza vizuri kwa mtandio wenye rangi ya buluu na maua meusi, anaandika kwenye ubao mweusi uliopo mbele ya darasa kwa kutumia chaki nyeupe, akifundisha somo la kiingereza.

Majengo ya shule ya sekondari yaliopangwa vizuri yakiwa na ngazi zinazopandisha hadi juu, yapo pembeni ya mandhari ya kuvitia yenye maua yaliyokatwa yakiwa kwenye mstari ulionyooka. Yaliyopanda juu ya nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi katika sehemu ya uwazi.

Mwalimu wa shule ya msingi akielekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, anafundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao, mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha yakiakisi juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Vitabu vya shule ya msingi vyenye majalada ya rangi nyekundu na zambarau yakiwa na picha iliyochorwa juu, zimeandikwa kwa lugha rahisi ya kueleweka, na vinachangia pakubwa katika kuchangia elimu bora kwa wanafunzi wanaoanza shule ya msingi.

Darasa la shule ya msingi iliyo safi, likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakielekea kwenye ubao mweusi na ramani ya dunia ikining'inia ukutani, ikiimarisha elimu ya kijiografia. Mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa na kusaidia wanafunzi kuona vizuri na kuongeza ufanisi wa kujifunza.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi akiandika kwa chaki nyeupe, anafundisha kwa umakini. Huku wanafunzi waliovalia sare za kupendeza wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao yaliyotengenezwa kwa mbao.

Kitabu cha elimu ya shule ya msingi chenye makaratasi ya rangi nyeupe na picha mbalimbali zikielezewa na maelezo madogo yaliyoandikwa na kuchapishwa kwa makini na lugha nyepesi, kimekusudiwa kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi katika masomo yao.

Darasa la shule ya msingi lililosafi likiwa katika mazingira bora kujifunza kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi uliopo mbele na ramani ya dunia ikining'inia ukutani kuimarisha elimu ya kijografia.

Majengo ya shule ya msingi, yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na kijani, yakiwa yamejengwa mbele ya miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi yaliyozunguka shule hii. Huku mbele kukiwa na maua mbalimbali katika sehemu ya wazi inayotumika na wanafunzi kwa shughuli tofauti.

Vitabu vya shule ya msingi vya rangi nyekundu vimepangwa kwa makundi juu ya rafu vikiwa tayari kwa ajili ya kusomwa. Vimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wadogo wa shule ya msingi.

Majengo ya darasa ya shule ya msingi yenye bati jekundu na yaliyosanifiwa vizuru kwa rangi nyeupe. Huku yakiwa katika eneo kubwa lenye miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi na sehemu ya uwazi ya kuchezea watoto, yenye bembea za rangi tofauti.

Ubao wa matangazo wa shule ya msingi uliowekwa ukutani, ukiwa unaonesha siku za wiki zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Unawasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa na mpangilio wa majuma.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, aliyevalia mavazi mazuri yanayovutia, anafundisha mbele ya ubao wenye rangi nyeupe kwa kutumia kalamu maalumu yenye rangi ya bluu kuwaelekeza wanafunzi somo la kiingereza.

Ndani ya darasa la shule ya msingi, kuna kabati iliyowekwa na mafaili juu yake yenye langi ya bluu, nyeusi, kijani na nyekundu. Mafaili haya hutunzwa kwa kutunza kumbukumbu za wanafunzi za kinidhamu na masomo.

Majengo ya shule ya msingi yaliyopangwa vizuri na kuwekewa mapaa yenye rangi nyekundu, yakiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia ya uwazi mkubwa yenye miti mirefu na mauwa ya rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi linalotumika na wanafunzi katika shughuli mbalimbali.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi, kikiwa na makaratasi mieupe, yaliyochorwa picha mbalimbali na maelekezo yaliyochapishwa vizuri kwa maandishi madogo na rahisi kufahamika. Ni nyenzo muhimu ya kuongeza uelewa kwa wanafunzi wa elimu ya msingi.

Kitabu chenye rangi nyeupe na picha mbalimbali kikiwa na maandishi ya maelezo yaliyochapishwa vizuri kwa lugha rahisi cha shule ya msingi, ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi watakacho kisoma kitabu hiki.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe. Anafundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao, wakiwa wamevalia sare za kupendeza zenye rangi ya bluu na nyeupe. Mazingira ya darasa ni safi na yenye muangaza wa kutosha.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri, yakiwa na mapaa ya rangi ya nyekundu, huku yamezungwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani. Mbele yake kuna uwazi wenye nyasi fupi na bebea mbalimbali za chuma zenye rangi tofauti tofauti.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi, chenye picha zilizochorwa vizuri na maelezo chini yake yaliyoandikwa kwa maandishi madogo, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wadogo wa shule ya msingi.

Ubao wa matangazo uliowekwa ukutani ukionyesha siku za wiki kwa mpangilio mzuri, ukiwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa siku katika wiki.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa na kupangwa vizuri huku kukiwa na uwazi wenye bustani ya kupendeza ya maua ya rangi ya kijani kibichi, na watoto wakiwa wanatembea kwenye uwazi ambao hutumika kwa shughuli mbalimbali kama vile michezo.

Mafaili mbalimbali ya shule ya msingi, yamepangwa juu ya kabati kubwa, yakiwa na rangi bluu, kijani na nyekundu. Mafaili haya hutumika kwa ajili ya kuhifadhi kumbukumbu za masomo za wanafunzi na mwenendo wa nidhamu zao.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

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri yakiwa kwa muundo wa ghorofa huku ngazi zikiwa zinapanda na zingine zinashuka chini zikizuiwa na chuma kwa ajili ya usalama wa wanafunzi wa shule hii, chini kuna bustani nzuri yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Majengo ya shule ya msingi, yenye madarasa yakiwa na madirisha makubwa sana, yanayopitisha mwanga na hewa yakutosha. Yamejengwa vizuri na mbele yake kuna bustani yenye maua na nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi. Majengo haya ni ya shule ya msingi.

Madarasa ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri yakiwa na madirisha kila upande, huku mbele yake kuna maua yaliyopangwa kwa mstari juu ya nyasi zenye uwepo wa rangi ya kijani kibichi, sehemu hii ni kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu cha shule ya msingi kidogo chenye karatasi iliyochorwa picha za watu mbalimbali, ikiwa na maneno kwa ajili ya kutafsiri kinachosemekana. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Ndani ya darasa mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anatumia ubao mweusi kufundishia ulioandikiwa na chaki nyeupe. Anafundisha kwa umakini, huku wanafunzi waliovalia sare za zambarau na njano wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati wakimskiliza.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha. Ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi. Kwa wanafunzi wa sekondari wanaopendelea masomo hayo.

Bweni la shule ya sekondari lililopakwa rangi ya bluu, ikiwa na madirisha makubwa yaliyofunguliwa na mengine yamefunikwa na pazia. Bweni hili lina vitanda vya chuma vyenye rangi nyeusi, vilivyotandikwa vizuri mashuka meupe juu ya magodoro yao na katikati kuna meza ndogo kwa ajili ya kujisomea.

Jengo kubwa la shule ya sekondari lenye madarasa mbalimbali, limejengwa vizuri likiwa na paa lenye rangi ya bluu. Mbele ya majengo haya kuna maua yaliyopangwa kwa ajili ya mapambo na sehemu ya uwazi inayotumika na wanafunzi kwa shughuli tofautitofauti kama vile mchezo.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa na mwanga wa kutosha, safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa, akiwa anasahisha madaftari yaliyojazwa mbele yake kwa kalamu nyekundu. Mwalimu huyu anahakikisha kazi za wanafunzi wake kwa ajili ya kujua maendeleo yao.

Majengo mazuri ya kisasa ya shule ya sekondari yakiwa yamesanifiwa vizuri kwa paa lenye rangi ya kijani, huku kwenye kamba wanafunzi hawa wamefua na kuanika masweta yao ya rangi ya bluu, juu ya nyasi zenye rangi ya kaki.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri unaovutia, ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike akiwa akiwa amekaa huku mwanafunzi akiwa amesimama karibu yake. Mwalimu huyu anamuelekeza kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza huku kukiwa na mafaili kwa ajili ya kutunza kumbukumbu.

Ndani ya ofisi ya sekondari yenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa, ameketi kwa utulivu juu ya kiti cha mbao, huku juu ya meza kukiwa kuna madaftari ambayo anayoyapitia kwa kuyasahihisha na kalamu nyekundu.

Madarasa ya shule ya sekondari yamepangwa katika utaratibu unaovutia huku nje kukiwa na vimbweta kwa ajili ya wanafunzi kujisomea na uwanja mkubwa sana kwa ajili ya michezo mbalimbali ya wanafunzi wa shule ya sekondari.

Kitabu cha bayolojia cha sekondari, chenye jalada na rangi ya njano na kijani, huku juu yake kikiwa na picha ya daktari akimpima mtu macho. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora, kwa wanafunzi wa sekondari wanaopenda masomo ya sayansi.

Mwalimu akiwa anachanganya kemikali zilizomo ndani ya chupa ndogondogo na kuziweka kwenye chupa nyingine zilizopangwa pembeni, ndani ya maabara ya shule ya sekondari iliyo na vifaa vya kisasa na mpangilio mzuri. Ni safi na yenye mazingira bora yanayosaidia wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi kwa ufanisi mkubwa.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari wanao pendelea mchipuko huo.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu. Anafundisha watoto somo la mmeng'enyo wa chakula binadamu kupitia sanamu aliyetengeneza kwa mpira na dumu na kubandikwa vizuri kwenye ubao, akielezea sehemu mbalimbali za mfumo huo kwa kutumia vidole vyake mbele ya wanafunzi.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyojengwa vizuri yakiwa na mapaa yenye rangi ya kijani; yamepangwa kwa mpangilio mzuri huku masweta ya rangi ya bluu yameanikwa juani kwa ajili ya kukauka, masweta haya hutumika kama sare ya shule ya sekondari

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike akiwa amevalia barakoa amekaa kwa utulivu ndani ya ofisi akiwa anapitia kazi za wanafunzi wake zilizoandikwa kwenye madaftari na kusahihisha ili kurekebisha.

Ndani ya darasa sekondari, walimu wamesimama mbele wakiwa wanawasimamia mitihani wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia sare za kupendeza, wakiwa wamekaa vizuri juu ya madawati. Usimamizi huu unahakikisha kila mwanafunzi anafanya kazi yake kwa ubora na udhibiti.

Nje ya majengo ya sekondari, walimu wawili wa jinsia ya kiume, wamesimama pembezoni mwa meza, wakiwa wanapakia makaratasi kuingiza kwenye bahasha za rangi ya kaki zilizojaa vizuri, kwa ajili ya kuzihifadhi na kuzisafirisha.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari chenye jalada lenye rangi ya njano na bluu, huku juu ikiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara, imechapishwa vizuri kwa lugha rahisi. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Ndani ya bweni zuri linalovutia, kuna vitanda vya chuma vyenye rangi ya kijivu vilivyopangwa vizuri na kwa mpangilio unaopendeza. Huku juu yake kukiwa na magodoro yaliyofunikwa na mashuka yenye rangi ya pinki, yakiakisi usafi katika shule hii ya sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia sare za kupendeza za masweta mekudu, mashati meupe na sketi za bluu. Wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha juu ya madawati yao, wakiwa wanajisomea na wengine wanaandika.

Ndani ya darasa kubwa sana la shule ya sekondari, lenye madirisha ya kutosha yaliyo na uwazi kwa ajili ya kupitishia mwanga na hewa, kuna viti vya rangi ya bluu vilivyopangwa pembezoni mwa meza zilizowekwa juu yake kompyuta mpakato kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kwa vitendo.

Waalimu wa shule ya sekondari wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume. Wamesimama mbele ya darasa la sekondari lililopakwa rangi ya bluu bahari. Wakiendelea na zoezi la kukusanya mitihani na kuziweka kwenye vifungashio vya rangi ya kijani vilivyopo juu ya meza.

Waalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanakabidhiwa vitabu kutoka kwenye maboksi ya kaki yaliyopo chini. Vitabu hivi vitawasaidia kuongeza maarifa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi.

Mwalimu wa jinsia ya kike washule ya sekondari amechuchumaa akiendelea kupanga vitabu mbalimbali katika rafu zinazopendeza, vitabu hivi vitawasaidia walimu na wanafunzi kupata uelewa wa masomo mbalimbali.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, wakiwa wamevalia sare nzuri za kupendeza. Wamesimama ndani ya maktaba iliyopakwa rangi vizuri, yenye vitabu vilivyopangwa kwa uangalifu kwenye rafu, kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri. Inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi, kwa wanafunzi wa sekondari wa mchepuo huu.

Mwalimu wa shule ya sekondari, wa jinsia ya kike; akiwa amechuchumaa ndani ya darasa anapanga kitabu kwenye rafu, zilizopangwa vizuri ndani ya darasa lenye safu nyekundu. Vitabu hivyo hutumika na wanafunzi kwa ajili ya kuongeza maarifa na kuongeza uelewa.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyevalia fulana nyeupe na jinzi, akiwa anafundisha katikati yao kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa wanajinsia ya kike na ya kiume na wamekalia viti vya rangi ya kijani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa kutumia kompyuta mpakato na sauti.

Ndani ya maktaba kubwa sana ya chuo kikuu iliyojengwa kwa mfumo mzuri, ikiwa na madawati yanayoangaliziana kila kipande, wanafunzi wa chuo wamo humo wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wanaojifunza kwa vitendo wakiwa wamesimama kwa tabasamu wanamnyoa mtu mmoja aliyeketi kwa kutulia juu ya kiti , wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya ukosefu wa ajira katika jamii.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike, wakiwa wamevalia mavazi ya kupendeza na sare za tisheti za rangi ya Chungwa, wakiwa wanajifunza kwa vitendo ujuzi wa kunyoa watu mbalimbali kwaajili ya kuongeza maarifa.

Wanafanya wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku wamekalia viti vya plastiki vilivyopangwa kwa muundo wa kipekee. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suti akifundisha kwa kutumia ubao mweupe uliopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa, wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya yao dhidi ya magonjwa mbalimbali, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha. Wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato. Hali hii ikiashiria matumizi ya teknolojia katika elimu ya juu sana.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye taa zinazomulika, zikiwa na mwanga wa kutosha wameketi juu ya madawati. Ambao wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo, wa jinsia ya kike na kiume, wameketi nje kwenye kimbweta wakiwa wanajisomea kwa kujadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanathibitisha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Katika darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu wakiwa wanaandika wanachofundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na ya kiume, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye madirisha makubwa wakiwa juu ya madawati ya mbao, wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato na kujijadiliana. Hali hii inaakisi ubora wa elimu katika ngazi juu ya elimu Tanzania

Ndani ya bweni la chuo kikuu wanafunzi watatu wa jinsia yakike wapo ndani yake, wawili wameketi juu vitanda vyao vya mbao vilivyopangwa vizuri na kutandikwa kwa mashuka yaliyonyooka, huku mmoja amechuchumaa akiwa anapanga nguo kwenye kabati ndogo ya rangi ya kijani.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu juu ya viti vyao huku wamevalia barakoa, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wakiwa wanajisomea kwa kujadili kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato na simu; wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili.

Wanafunzi wa chuo wa jinsi ya kiume na kike, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha lililopakwa rangi nyeupe. Wanaandika yale ambayo wanayofundishwa na mwalimu aliepo mbele kwaajili ya kuhifadhi kumbukumbu na kujisomea baadae.

Ndani ya darasa la chuo wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume na rika mbalimbali wamekaa kwa utulivu huku wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia kompyuta mpakato na sauti.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa kubwa lenye mabango mbalimbali. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa sauti na kwa kutumia ubao mweupe uliopo nyuma yake.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanafanya mitihani yao kwa ukimya mkubwa, wameketi kwenye madawati ya mbao yaliyopangwa kwa mstari ulionyooka na darasa hili lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga na hewa.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa makundi ndani ya darasa kubwa sana, lenye vitabu vilivyozunguka katika kila upande wa ukuta ,wakiwa wanajadiliana huku wamekalia viti vya pastiki na walimu wakiwa mbele wakisimamia zoezi hili makini na muhimu kwa wanafunzi hawa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, wamekaa juu ya madawati na wakimsikiliza anayefundisha kwa kutumia sauti, taswira hii inaaksi mazingira ya taaluma na nidhamu ya hali ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika moja, wameketi katika sehemu ya nje iliyozungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi juu ya kimbweta cha mbao, wakiwa wanajisomea kwa kutumia vifaa mbalimbali, kama vile simu na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi na wengine wamesimama ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanaelekezana kitu kwa kutumia kompyuta mpakato, nyuma hao kuna mwalimu anayehakikisha wanapata mafunzo ya kutosha kwa ajili ya kujiendeleza baadae.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wengine wakiwa wameketi na wawili wamesimama. Wakiwa wanajadiliana kitu wanachokiona kwenye kompyuta mpakato kinachotumika na wanafunzi hao, kwa ajili ya kujisomea na kufanya kazi zao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha la chuo kikuu, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta, huku mwalimu wa jinsia ya kike anakagua kazi zao kwa makini.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia zakike na kiume wamekaa kwa utulivu nje kwenye kimbweta wakiwa wanajisomea na kujadili kwa furaha huku wakitumia komputa mpakato na wanafunzi wawili wamesimama wakiashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili.

wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa wakiwa wanajisomea na wengine wanaskilizana kwa umakini mkubwa, darasa hili limepakwa rangi nyeupe na lina madirisha makubwa yanayo pitisha mwanga wa kutosha.

Katika darasa la kisasa la chuo kikuu, wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mwanamke ambaye ni mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo nyuma na sauti yake.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia teknolojia na ubao mweupe wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike; wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo. Huku wakevalia fulana za rangi ya machungwa, wakiwa wanamskiliza kwa makuni mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, akiwa amevalia koti ka kitaalamu anayefundisha kwa kutumia vifaa mbali mbali.

Wanafunzi wa chuo warika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu juu ya madawati ya kisasa ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa vitendo, na sauti kwa kutumia ubao wa kisasa.

Katika darasa dogo linaopatikana ndani ya chuo, wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa utulivu, huku wamevalia barakoa. Wamekaa kwenye madawati yao wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anyefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanathibitisha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili, katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu darasani juu ya madawati ya kisasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na sauti.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha. Huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kukinga afya zao; wanamskiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao, anaefundisha kwa kutumia sauti. Hali hii inaakisi ubora wa elimu katika ngazi ya juu.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu wakiwa wanatumia kompyuta, huku mwalimu akipita katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wamekaa nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wajisomea kwa kujadili na furaha huku na kutumia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta na simu, wanaonyesha mazingira ya kushirikiana na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanaandika vitu wanavyofundishwa na mwalimu aliyepo mbele yao. Darasa hili lina mwanga wa kutosha unaotoka kwenye Madirisha yanayopitisha pia hewa.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana wakiwa wamekalia viti vyenye rangi nyekundu, wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa na sauti.

Kundi la wanafunzi wa chuo, wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wakiwa ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, huku kila mmoja akijifunza kutumia kompyuta, na mwalimu wa kike akiwa anapitia kazi zao na kuwaelekeza.

Wanafunzi wa elimu ya chuo, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa, juu ya madawati yenye viti tofautitofauti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundishia kwa kutumia ubao wa rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo wakiwemo kwa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia majoho ya rangi nyeusi na mistari myekundu mazuri, wakirusha kofia zao juu kwa pamoja wakiwa wanafuraha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha unaotoka madirishani, na juu kuna wanafunzi wa chuo waliokaa kwa utulivu wakiwa wanafanya mitihani yao kwa mpangilio unaopendeza, wakiwa wameachiana hatua; huku mwalimu akiwa anakagua kazi zao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia sare za suti wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lililojengwa kwa muundo wa kisasa lenye muangaza wa kutosha wakiwa wanafanya kazi zao juu ya madawati huku mwalimu akiwa anasimamia zoezi hili.

Ndani ya darasa kubwa sana lililojaa kundi kubwa la wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wa chuo kikuu. Wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao wakiwa wanajisomea. Darasa hili lina mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa.

Ndani ya darasa la chuo kuna mwanga wa kutosha wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wameketi wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mbele yao, wanafunzi hao wanajifunza na wanafanya kazi tofautitofauti ndani ya darasa hili.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha wa chuo kidogo, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wamevalia sare za rangi nyeupe na bluu; wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anaefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume waliovalia barakoa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanasikiliza mwalimu mtanashati anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa ndani ya darasa kubwasana lilijengwa kwa muundo wa kipekee, wameketi juu ya viti vya rangi nyekundu, kwa utulivu wanaimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa ubao wa kisasa na ubao mweupe

Wanafunzi wengi sana wa chuo wameketi kwa mpangilio unaopendeza ndani ya darasa kubwa sana lenye rangi nyeupe, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati, aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha juu ya madawati ya mbao, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anaefundisha kwa kutumia sauti na ubao mweupe.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wakutosha, kila mmoja akifanya kazi yake kwenye kompyuta; huku mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia barakoa anatembea katikati yao, akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi aliyevalia mavazi maalumu ya kwa ajili kujikinga pamoja na kofia, anatumia mashine ya kisasa inayomsadia katika kuongeza juhudi zake na ujuzi binafsi katika masomo ya ufundi, ili yamsaidie badae.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama, wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi mafunzo haya yanawaandaa kwa ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi, wakiwa wamevalia barakoa, wametengeneza mashine ndogo ya kisasa kwa kutumia vifaa walivyopewa na walimu, wamepata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za ufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi; wa jinsia ya kike na kiume, waliovalia nguo za kazi zenye rangi ya bluu, wamesimama huku wamemzunguka mwalimu anayemfundisha kwa kutumia vifaa cha kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yatakayowasaidia kwa ajili ya kutafuta ajira.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike wakiwa wanapata elimu ya uchomeleaji kupitia chuma kilicho shikwa, Elimu hii itawasaidia kwa ajili kuongeza ujuzi wao binafsi nakuwapatia ajila katika sehemu za jamii.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha unaopita kwa kupitia madirisha makubwa. Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa kutulia wakiwa wanafanya mambo yao kwa kutumia kompyuta zilizopo mbele, huku mwalimu wakiume amevalia barakoa akipita katiakti yao akikagua kazi zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi, wameketi kwa utulivu wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kitaalamu vilivyopo juu ya meza nyeupe, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Katika mafunzo ya vitendo, wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa na mavazi ya kujikinga na kofia ngumu, wanajifunza taratibu jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya ni maandalizi muhimu kwao, kuingia kwenye ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike aliyevalia koti la bluu, wa elimu ya ufundi akiwa anatumia Mashine ya kisasa ya utunzaji nguvu iliyopo mbele yake akipata mafunzo ya vitendo yatakayo muandaa kwa kazi za kiufundi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika sehemu ya kujifunzia wanaelekezwa na mwalimu aliyevaa koti jeupe jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali vya teknolojia kwa ajili ya kuongeza ubunifu na uwezo wa ufundi stadi.

Katika karakana ya chuo cha ufundi stadi, mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume, aliyevalia nguo maalumu za kujikinga za rangi ya bluu, akiwa nyuma ya gari, anaendelea na matengenezo; anajiongezea wigo mpana wa kuelewa mambo mbalimbali ya ufundi, kwa kufanya vitu kwa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajisomea na wengine wanafanya kazi za kutengeneza vitu mbalimbali. Wanajifunza kwa vitendo kwa ajili ya kuwaandaa kwa ajili ya kazi mbalimbali za ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha kompyuta, wanafundishwa na mwalimu aliyevalia koti la rangi ya kijani jinsi ya kutumia vitu mbalimbali katika kompyuta hali inayowafundisha kwa vitendo kwa kuandaa na kuongeza ujuzi binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi darasani, kukiwa na madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha. Wengine wanajisomea na wengine wanatumia kompyuta, huku nyuma yao kuna wanafunzi wanaotengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike aliyevalia koti la rangi ya bluu ameketi kwa utulivu huku mbele yake kukiwa na vifaa vya kisasa vya kutengenezea simu, mwanafunzi huyu anajifunza kwa vitendo kwa ajili ya maandalizi ya kazi za kiufundi.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu wa ufundi, wameketi vizuri ndani ya darasa lenye madirisha makubwa linalopitisha hewa na mwanga wa kutosha. Wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za baadae.

Mwanafunzi wa ufundi alivalia nguo za kujikinga akiwa ndani ya sehemu inayotumika kufanyia kazi, akiwa anapaka rangi mbao iliopo juu ya sehemu nzuri. Mwalimu anamsimamia akiakikisha mwanafunzi huyu amepata mafunzo ya kutosha kwajili ya kujiendeleza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia nguo za kazi, wapo ndani ya darasa linalo husu ufundi wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za ufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa la elimu ya ufundi lenye mwengaza wa kutosha na madirisha makubwa, wanafunzi walio valia makoti ya bluu wanaendelea kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wamapata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mbele yao, huku mwalimu aliyevalia koti la kijani, akiwa anaelekeza kwa vitendo kwa ajili ya kuongezea maarifa wanafunzi wake.

Wanafunzi wa chuo, waliovalia mavazi ya kazi, wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwangaza wa kutosha , juu yao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile simu inayotengenezwa na vifaa vya kisasa vinavyowasaidia, wanapata mafuzo ya vitendo yanayowaanda kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao.

Ndani ya darasa dogo wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta iliyopo juu ya meza. Huku mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia koti la rangi ya kijani akiwa anakagua kazi yao na kuwapa maelekezo.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia barakoa kwa ufundi, wametengeneza mashine ndogo ya kisasa kwa kutumia vifaa maalumu. Wamepata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu, wamemzunguka mwalimu wa jinsia ya kiume ambaye anawafundisha jinsi ya kutengeneza kifaa cha kisasa kilichpo juu ya meza wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa kwenye mafunzo ya vitendo wanajivisha mavazi ya kujikinga na kofia ngumu ili kujifunza taratibu jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi, mafunzo haya ni ya maandalizi muhimu kwao kuingia katika ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, vilivyopo mbele yao. Wanakuza uwezo wao wa kiufundi na ubunifu binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kiume, wakiwa wamesimama wakiangalia kwa makini mwalimu wao aliyavalia fulana nyeusi, akiwa anawafundisha kwa vitendo jinsi ya kutengeneza simu, kwa ajili ya kuwaandaa kwa kazi mbalimbali za kiufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamekalia madawati ambao wakiendelea kufanya kazi zao kwa kupitia kompyuta, hali inayowafanya kujifunza kwa vitendo kwa ajili ya kuongeza ubunifu.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, akiwa amevalia koti la bluu, yupo ndani ya chumba cha kutengenezea vifaa mbalimbali, akiwa anatengeza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za ufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Mtu mmoja akiwa anatengeneza "TV" ndogo kwa kutumia vifaa vya kisasa ndani ya darasa lenye mwaga wa kutosha. Mtu huyu amepata elimu ya ufundi kutoka kwenye vyuo mbalimbali vilivyomuwezesha kuongeza ubunifu wake binafsi na kumuandaa kwa kazi hii ya kiufundi.

Ndani ya darasa, lenye mwanga wa kutosha la wanafunzi wanaojifunza ufundi stadi, walioketi kwa utulivu, wengi wao wakiwa wamevalia makoti maalumu ya rangi ya bluu. Kila mmoja akiwa anafanya kazi kwenye kompyuta iliyopo mbele yake.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliyovalia makoti ya rangi ya bluu wa jinsia ya kike na kiume ,wamesimama kwa utulivu wakiwa wamemzunguka mwalimu anayewafundisha kutengeneza kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza, mafunzo ya vitendo yanayowaanda kwaajili ya kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa karakana wanatengeneza gari kwa kushirikiana huku wengine wakiwa nyuma wakikagua, na wengine wanatumia vifaa tofautitofauti kama vile spana, mazingira haya ni ya mafunzo ya vitendo ili kuongeza ujuzi wa ufundi stadi.

katika karakana ya kutengenezea magari ya chuo cha ufundi, mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia mavazi ya kujikinga ya rangi ya bluu akiwa analitengeneza gari kwa nyuma, anapata mafunzo hayo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi wamekaa kwa utulivu pembezoni mwa darasa, wakiwa wanaendelea na shughuli yao ya kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yatakayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa ufundi waliovalia nguo za kujikinga, wakiwa wanatengeneza gari kwa kushirikiana; huku mmoja wao akiwa nyuma akiendelea kutumia vifaa mbalimbali kama vile spana, mazingira haya ni ya mafunzo ya vitendo yanayoongeza ujuzi wa ufundi stadi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa wakiendelea kutengeneza kompyuta ndogo kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa umakini mkubwa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wa elimu ya ufundi, waliovalia nguo za kujikinga na rangi nyekundu na mmoja amevalia fulana yenye rangi nyeusi, wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya karakana kubwa inayopatikana katika chuo cha ufundi stadi; yenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi mbalimbali wa ufundi wanalitengeneza gari dogo kwa kutumia vifaa vya kisasa kama vile spana, wakipata mafunzo ya vitendo kwa usimamizi wa walimu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, waliovalia makoti ya rangi ya bluu na kijani, wakiwa wanatumia kompyuta. Hali inayowasaidia kupata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi ya vitendo na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu wa jinsia ya kiume wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku juu ya meza zao kuna simu mbalimbali wanazozitengeneza kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha, huku wamevalia makoti ya bluu, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wa jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu wao, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kikamilifu na kukuza uzoefu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti safi ya bluu, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanaowandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kike, ameketi kwa utulivu, akiwa anaendelea na kazi kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyo mbele ya meza yake. Anafanya kazi hii kwa ajili ya kujiongezea ujuzi wa ufundi na kuongeza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa ndani ya karakana ya chuo, wanatengeneza gari dogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa, huku wengine wamesimama na kukagua kazi zao zinazofanyika kwa kujifunza kwa vitendo.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia kofia akiwa ndani ya duka anatengeneza kifaa chenye rangi nyeusi kwa kutumia mashine za kisasa. Kijana huyu anaweka elimu yake ya ufundi aliyojifunza kwa vitendo katika kazi inayomsaidia kuingiza kipato.

Ndani ya darasa la elimu ya ufunzi na ubunifu binafsi, mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia koti la kijani akiwa anaelekeza wanafunzi jinsi ya kutumia vifaa vya kompyuta vilivyopo mbele yao. Ujuzi wa kutumia vifaa hivi ni muhimu katika soko la ajira.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike aliyevalia koti la bluu, amekaa kwa utulivu katika darasa la kutengenezea vitu mbalimbali akiwa anatumia vifaa vya kisasa. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za vitendo na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zilizopo mbele ya meza zao zenye rangi nyeupe, huku mwalimu kijana aliyevalia barakoa anakagua kazi zao kwa umakini mkubwa na kuwaelekeza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamevalia makoti ya rangi ya bluu na wameketi kwa utulivu darasani kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake, uku mwalimu aliyevalia barakoa anatembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanatengeneza thamani mbalimbali za mbao na mwalimu aliyesimama mwenye shati la bluu, akikagua kazi hii ili kuongezea uwezo wa ufundi stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu huku mmoja wao akiwa nyuma ya gari, akitengeneza kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile spana, wanapata mazingira ya mafunzo kwa vitendo yanayoongeza ujuzi kwa ufundi stadi.